Watu wengi wamekusanyika, wengi wakiwa wamevalia nguo za kijani wakionyesha kuunga mkono timu. Katikati, mwanaume aliyevaa sare nyeupe na kofia nyeusi ameshikilia bango nyeupe lenye maandishi kubwa we now need Man City . Umati unaonekana kuonyesha huku na baadhi yao wanashangilia huku wengine wakiwa wameshikilia mabango na vifaa vinavyoonyesha ushabiki wao.